Hili ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za michezo na wengine nguo za kawaida. Wanashangilia na kushiriki katika tukio, labda tamasha, mchezo, au mkusanyiko wa umma. Mtu mmoja katikati amevaa fulana na skafu shingoni, anaonekana akishangilia kwa mikono miwili juu, akiwa na miwani ya jua.

Hili ni dawati la habari katika kituo cha huduma Kenya , kuna wafanyikazi wawili wa huduma Kenya, mmoja ameketi nyuma ya dawati na mwingine amesimama karibu na dawati , dawati hilo limetengenezwa kwa umbo la L na lina nembo ya huduma Kenya upande wa mbele.

Hawa ni wanawake wawili na wanaume wawili wote wakiwa wamevalia sare zinazofanana na wanawake wote wawili wamevalia barakoa. Wanafanya kazi kwenye kompyuta katika mazingira yanayoonekana kuwa kituo cha huduma au ofisi.

Watu wengi wanaonekana kushiriki katika mazungumzo au maelekezo huku mmoja wao akionekana kutoa maelezo kwa wengine. Kuna bango lenye maneno ubora wa huduma, ikionyesha mazingira inayohusiana na huduma kwa wateja au uendeshaji wa biashara.

Mawakili wawili wanaonekana wakiwa katika mavazi rasmi ya kisheria joho na wigi. Wanaonekana kushiriki katika hafla ya kiapo au hotuba. Mmoja anaonekana akishika kitabu kinachofanana na sheria au katiba na mwingine akitabasamu na kushika karatasi.

Hili ni kundi la watu wanaonekana kuwa mashabiki wa mchezo wakishangilia Kwa shauku kubwa wakiwa wameinua mikono juu na mmoja wao anatumia fufuzela. Wamevalia fulana zinazofanana kuashiria umoja wao na inaonekana kuwa katika eneo la wazi lenye muundo wa paa labda uwanja wa mchezo .

Hawa ni wachezaji wa soka wa klabu ya blackstars wakiwa wamekumbatiana uwanjani, pengine wakisherekea, wakipanga mikakati au wakijipa moyo wakati wa mechi. Wanaonekana wakiwa wamevalia jezi za buluu na wamekusanyika katikati ya uwanja. Kuna mashabiki wengine walioketi kwenye viti ya uwanja nyuma yao.

Hawa ni wanaume kadhaa wakiwa katika mazingira ya ofisi, au kituo cha huduma, pengine wakizindua au kuonyesha mfumo mpya wa kidijitali. Mwanaume mmoja amevalia suti ya kijivu, anaonekana akieleza kitu kwenye skrini ya kompyuta kwa wanaume hawa wengine.

Wanawake hawa wanne wanaonekana kuwa mashabiki wa soka wakiwa wamevalia jezi na skafu zinazohusiana na klabu ya soka. Jezi moja inamaandishi Tuzo na nyingine ina Gormahia.

Huu ni mchezo wa mpira wa miguu, wachezaji kadhaa wana onekana uwanjani wakiwa wamevalia jezi za rangi tofauti wakionyesha kuwa wanatoka timu tofauti. Mchezaji mmoja mwenye jezi ya rangi bluu hafifu nambari kumi na sita ana onekana karibu na goli akielekea mbali na mtazamaji.

Hili ni jumba la idara ya uhamiaji na udhibiti wa pasipoti. Kuna watu kadhaa wamesimama mbele ya jengo hili wakiwemo maafisa na raia ambao wameenda kuhudumiwa. Jina la ofisi linaonekana wazi juu ya mlango.

Mwanamke na mwanamume huyu wanaonekana wakijishughulisha na karatasi au nyaraka. Mwanamume ameinama na anaonekana akiandika au akisaini kitu, huku mwanamke akionekana akimsaidia au kumsikiliza.

Hii inaonyesha hati rasmi kutoka kwa Tume ya Huduma za Mahakama ya Kenya, ambayo ni chombo cha serikali. Tume ya Huduma za Mahakama ni taasisi muhimu ya serikali nchini Kenya inayohusika na maswala ya utawala wa mahakama, ikiwemo kuajiri na kusimamia majaji na wafanyakazi wengine wa mahakama.

Hizi ni pasipoti mbili za Kenya, zikiwakilisha serikali ya Kenya na uhusiano wake na uraia wake na jumuia ya kimataifa. Paipoti ni hati rasmi ya kusafiri inayotolewa na serikali ya Kenya kwa raia wake ikidhibitisha utambulisho na uraia wao kimataifa.

Hili ni jalada la kitabu kiitwachwo The Judiciary human resource policy and procedures manure . Kina kichwa kikuu, kichwa kidogo, nembo ya mahakama inaonekana juu upande wa kulia wa jalada. Picha ya jengo la mahakama inaonekana katikati ya jalada.

Hili ni eneo la ujenzi, mashini kubwa ya ujenzi yenye mkono mrefu na ndoo inayotumika kuchimba au kusongeza udongo na vifaa vingine vya ujenzi vinaonekana ,mabomba makubwa ya zege yamepangwa chini ambayo huenda yanatumiwa kwa mfumo wa maji taka , mfereji au miundo mbinu mingine ya chini ya ardhi.

Hapa ni Huduma Center, kituo cha huduma za serikali nchini Kenya, tuna ona wafanyikazi wa Huduma Center na raia wakipokea huduma. Ina ashiria juhudi za serikali za kuboresha upatinikaji wa huduma muhimu za serikali kupitia mfumu wa one stop shop .

Hii ni ofisi ya kisasa ya kituo cha huduma kwa wateja chenye safu za madawati yaliyopangwa vizuri na komputa. Kuna watu walioketi kwenye madawati wakifanya kazi na kuna ishara yenye neno services inayoonekana upande wa kushoto. Mazingira yanaonekana kuwa ya kitaalam na usafi na taa nzuri na mapambo machache.

Hili ni kundi la wachezaji wa mpira wa kikapu wa kiume wakiwa wamevalia sare za timu, wanasherehekea kwa furaha baada ya kushinda ,wameinua kikombe la ubingwa juu kwa furaha wakionyesha ushindi wao.

Hivi ni vitabulisho vya kitaifa vya Kenya, vingi vikiwa vime fungwa kwa kamba au bendi za mpira na kuwekwa katika mirundo. Katika sehemu ya mbele kuna rundo la vitabulisho vilivyo fungwa ambavyo vinavyo onekana wazi zaidi vikionyesha muundo wa kitambulisho cha Kenya.

Hili ni jengo la mahakama ya Kenya hasa mahakama maalum zinazo usika na usuluhishi wa haraka na ufanisi wa migogoro. Watu wanaonekana kuwa wafanyekasi au wadau wa mfumo wa mahakama, wakikusanyika mbele ya jengo hili.

Hili ni jengo la Huduma Centre nchini Kenya ambalo linaashiria utoaji wa huduma za serikali kwa umma. Vituo hivi vya huduma za umma nchini Kenya viliazishwa na serikali ili kurahisisha upatikanaji wa huduma mbalimbali za serikali chini ya paa moja kama vile usajili wa vizazi na vifo, huduma za ardhi, leseni za biashara na kadhalika.

Huu ni uwanja wa riadha wenye watazamaji wengi, uwezekano mkubwa wakati wa tukio la michezo. Hapa kuna watu wengi ambao wengine wanacheza na wengine wanaonekana kushangilia michezo hii. Serikali ina wajibu wa kujenga uwanja kama huu kuwasaidia wachezaji.

Hii ni jalada la ripoti au chapisho kuhusu hali ya mahakama na utawala wa haki. Ripoti hii inajikita katika utendaji na utawala wa haki nchini, ikionyesha jinsi mfumo wa mahakama unavyofanya kazi na changamoto zake.

Hili ni dawati la habari la huduma kenya, ambalo linaakisi juhudiza serikali ya Kenya, kurahisisha upatikanajinwa huduma za umma, huduma Kenya ni mpango wa serikali unaotoa huduma mbalimbali za kitaifa na kaunti kutoka sehemu moja, ikiwemo vituo vya kimwili, na programu za kufikia maenek ya mashinani.

Hili ni kundi la wanawake waliovalia sare za michezo, labda timu ya mipira wa miguu, wakiwa wamesimama kwenye uwanja au mahali pa michezo. Michezo ikiwemo mpira wa miguu, ni sehemu muhimu ya elimu kama inayosaidia kukuza stadi za kijamii, nidhamu, ushirikiano na afya ya kimwili na kiakili, ambazo zote ni muhimu kwa maendeleo ya kielimu na pia katika serikali yetu.

Hii inaonyesha shughuli inayohusiana na huduma za serikali, haa idara ya uhamiaji kama inavoonyeshwa na uwepo wa watu wanoonekana kuwa maafisa wa serikali, na mazingira ya ofisi, wanaume waliovalia suti wanaweza kuwa maafisa wa idara, ya uhamiaji au viongozi waliosimamia huduma za serikali kwa umma.

Huu ni ujenzi wa miundo mbinu ambazo mara nyingi husimamiwa na kutekelezwa na serikali. Serikali iwe ya kitaifa au county inawajibika kwa kupanga, kufadhili na kutekeleza miradi ya miundo mbinu kama vile ujenzi wa barabara, mifumo ya maji taka na usambazaji wa maji ambayo inawakilishwa na mtambo wa kichumbi na mabomba yanayo onekana hapa.

Hapa ni Huduma Centre ya GPO Nairobi, ambayo ni kituo cha serikali kinachotoa huduma mbalimbali za umma kwa nchi. Inaonyesha juhudi za serikali nchini Kenya, kurahisisha upatikanaji wa huduma muhimu za serikali kwa wananchi chini ya paa moja kama vile, usajili wa vizazi na vifo, leseni za biashara na vitambulisho.